Mwanamke anaonekana akiwa ameketi kwenye meza, akisoma kitabu au daftari, na kuandika kwa kutumia penseli. Ana nywele zilizofungwa juu kwa mtindo wa bun na amevaa shati la rangi ya kahawia au njano.

Hawa ni wanawake walio katika jengo, wanawake hao wameshikilia kitu kinachoonyesha kama kitabu, au kompyuta kibao. Mandhari ya nyuma ni ya wanawake wengine walio na vitabu mkononi, inaonekana kuwa ni mandhari ya masomo.

Mwanafunzi anayejifunza kwa kutumia jukwaa la kielektroniki jambo linaloonyesha wazi uhusiano kati ya elimu ya kidijitali na ulimwengu halisi wa mwanafunzi huyu, mwanafunzi anaonekana akifuatilia somo kupitia kompyuta ndogo akiwa na vifaa vya kawaida vya masomo kama vitabu na kikokotozi akisikiliza jinsi ya majukwaa ya kidijitali inavyoweza kutumika.

Huyu ni msichana mdogo akitumia kompyuta mkononi na vipokea sauti anaposhiriki katika kujifunza kidijitali. Hali hii inaashiria matumizi ya majukwaa ya mtandaoni kwa ajili ya elimu ambapo masomo hufanyika kupitia video sauti na maudhui mengine ya kidijitali.

Hii ni mazingira ya kidijitali yanayohusiana na uchambuzi wa data . Inaonyesha watu wawili waliopangwa karibu na kompyuta kubwa, kibao yenye michoro na data . Kofia ya kuhitimu ya blue inaonekana mbele ya skrini, ikipendekeza mandhari ya kufuzu.

Hiki ni chumba chenye vitanda vingi, kinachoonekana kama bweni au wodi. Na kuna vitu vya kijani kibichi vinavyoning'inia kutoka kwenye paa. Kuna watu wachache wakiwa wamelala au wameketi kwenye vitanda, pia kuna sanduku kubwa la chuma lenye picha ya paka mweusi.

Hili ni picha ya jengo la hosteli ya wanafunzi, kwenye jengo hili kuna ubao unao sema student hostel ikionyesha kuwa ni mahali pa kuishi kwa wanafunzi. Jengo lina gorofa kadhaa na madrisha mengi.

Huu ni chuo kikuu cha KCA nchini Kenya. Chuo kikuu hiki ni taasisi ya elimu ya juu inayojulikana kwa programu zake za biashara na teknolojia.

Hili ni chumba rahisi, labda cha hosteli, au chumba cha kulala cha wataa, na kitanda kimoja chenye shuka ya kijani kibichi, na taulo za blue , zilizokunjwa juu yake.

Haya ni mazingira ya mabweni ambayo ni sehemu ya miundo mbinu ya makazi ya wanafunzi katika taasisi za elimu kama vile shule za bweni wa vyoo vikuu , vinaonekana kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa karibu na nguo au vitu vingine vya kibinafsi vimetundikwa karibu na vitanda hii inaashiria nafasi ya kulala na kuishi kwa mwanafunzi ndani ya eneo la elimu.

Hii ni chumba chenye vitanda viwili. Kitanda kimoja cha kawaida na kitanda cha ghorofa. Kwenye chumba hili kuna dirisha lililowazi karibu na kitanda cha kawaida.

Hii ni chumba cha ndani kinachoonekana kuwa maktaba. Kuna rafu zilizojaa vitu au kutani na meza kadhaa. Pia katika chumba hiki kuna vitabu na pia kunaonekana kuwa na mtu ndani.

Hawa ni wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika katika mazingira ya nje labda katika kikundi cha kujisaidia au mkutano wa kijamii. Mwanamke mmoja amevaa shati ya rangi ya bluu na sketi yenye muundo anaonekana akimsaidia mwanamke mwingine na karatasi.

Hawa ni kundi la watu wazima, wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti katika chumba kinacho onekana kuwa cha mkutano au semina. Wanaonekana wakiwa makini baadhi yao wameshika karatasi au kitabu.

Hawa ni kundi la watu, wanaume na wanawake. Wamesimama ndani ya chumba, wanaonekana kuwa katika mkutano au tukio rasmi. Mwanamke mmoja yupo katikati mbele, amevaa suti ya rangi ya kijivu na anazungukwa na wanaume waliovaa suti.

Watoto kadhaa wanafurahi na kucheka wakila chakula nje. Wamekaa chini na wana sahani mbele yao. Nyuma yao kuna mti na tangi kubwa la maji.

Hawa ni kundi la watoto, wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana na za shule. wamesimama kwenye foleni. wanaonekana kuwa katika mazingira ya shule au kituo cha elimu.

Hili ni rundo la vitabu, vilivyo pangwa juu ya meza .Kitabu cha juu kinaonekana kuwa cha computer science ,vitabu vingine vimepangwa chini ya hicho ,na baadhi ya vitabu vingine vimepangwa kando yake.

Hili ni darasa la wanafunzi. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati ya mbao na wamevaa sare za shule. Baadhi yao wamenyoosha mikono yao juu wakionyesha wanataka kujibu maswali.

Hii ni jengo yenye ghorofa mbili au tatu likiwa na paa jekundu au kuta za rangi ya kijivu au kahawia mbele ya jengo kuna eneo kubwa la nyasi kijani kibichi

Kuna mtu mzima na watoto watatu wote wakiwa wameshikila vitabu na karatasi wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje labda wakishiriki katika programu ya elimu au usambazaji wa vifaa vya shule.

Huu ni mchoro wa chumba, labda darasa au eneo la kuchezea, lenye namba zilizobandikwa ukuta, na kwenye bango refu. Namba zilizoonekana wazi ni kuanzia 36 hadi 43, kwenye bango la juu.

Hili ni darasa tupu, Darasa lina madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi au ubao mweupe mbele na skrini ya projekta. Pia kuna kabati na ramani, au picha ya ukuta.

Hawa ni kundi la wanafunzi au vijana wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye nyasi wakishiriki katika shughuli ya kupanda miti au kutunza mimea. Baadhi yao wanaonekana wakiwa wamevalia sare za shule.

Haya ni kundi la wanafunzi huenda katika shule au kituo cha mafunzo wakifanya shuguli za upishi au maonyesho ya chakula. Kuna meza iliyojaa vyombo vya kupikia na chakula ikiwemo sufuria enye chakula kinachoonekana kuwa kimepikwa.

Hawa ni kundi la watoto. Wanaonekana kuwa wanafunzi. Wameketi kuzunguka meza inje. Wanaonekana kuwa wanakula au kunywa pamoja. wako na vikombe na sahani mezani. Mahandari ya yuma inawenyesha majengo na mimea.

Hawa ni kundi la wanafunzi labda kwaya wakiwa wamesimama mbele ya jukwaa au eneo la maonyesho mtu mzima anaonekana mwalimu au kiongozi anampa mwanafunzi mmoja kitu labda cheti au zawadi

Hii ni kikundi la watu wengi wao wakiwa vijana ndani ya ukumbi unaoonekana kama kanisa au ukumbi wa shule. Mwanamume mmoja amesimama kwenye mimbari akiongea huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yake wakiwa wamevalia sare zilizofanana na za shule.

Huu ni sherehe au kituo cha shule kanisa ambapo mwanamke mmoja amemvika kofia nyekundu mwanamke mwingine labda kama ishara ya heshima au kutambua mafanikio. Wanafunzi wengine waliovaa sare za shule zenye sketi zenye miraba na mashati meusi. Wamesimama nyuma yao.

Hawa ni watu wawili, mwanamke na mwanaume, wanaoonekana kua wanazungumza. Nyuma yao kuna mapambo yanayoashiria sherehe. Wote wawili wamevaa nguo ya kitamaduni, na mandhari inaonekana kua ya ndani, mahali pa kusheherekea.

Huyu ni mtoto mwenye Down Syndrome akitabasamu na kuonyesha mikono iliyopakwa rangi mbalimbali. Mikono yake imepakwa rangi ya kijani, nyekundu, buluu na njano na anaonekana kuwa na furaha.

Huyu ni muogeleaji katika bwawa la kuogelea, anayeonekana kuwa mwanamke, akiwa amevaa kofia nyeupe ya kuogelea na mavazi ya kuogelea mekundu.

Hawa ni wanawake wawili wakitabasamu mmoja akiwa amesimama nyuma ya mwingine aliyeketi kwenye meza. Mwanamke aliyesimama ana nywele ndefu nyeusi na amevaa shati jeupe huku akionekana akimsaidia kumsaidia au kumuongoza yule ameketi.

Hii ni mazingira ya elimu maalum ambapo mwalimu na wanafunzi wawili, mmoja wao akiwa na ulemavu wa kiakili wanashiriki katika shughuli za kujifunza. Inaonekana kama darasa la kujifunzia ambapo shughuli za kielimu zinafanyika zikisisitiza umuhimu wa rasilimali na mikakati ya ufundishaji inayobadilika ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya wanafunzi.

Hii ni kundi la watu wazima na watoto wawili wakiwa wamekaa kwenye meza. Mtoto mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu na amevalia shati la buluu. Mtoto mwingine amevalia shati jekundu. Watu wawili wazima wamekaa upande mmoja wa meza na mmoja wao anaonekana akishirikiana na watoto kwenye mchezo au shughuli inayohusisha vitalu vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwenye meza.

Huyu ni mtoto anaye onekana kuwa wa umri ndogo. Mtoto huyu anaonekana kuwa ametabasamu. Mandhari ya mtoto huyu inaonekana kuwa shuleni ambapo ameshikiliwa chati ya vokali. Mtoto huyu ameketi kwenye kiti ya manjano na pia amevalia shati la manjano.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu, amesimama mbele ya ubao darasani. Amevalia fulana yenye mistari, na ana kinyago cha uso, kimelegea shingoni mwake.

Hawa ni kundi la wanafunzi au wataalamu wa afya wakiwa katika mazingira ya kimaabara au chuo kikuu. Mwanaume mmoja, anayeweza kuwa mwalimu au daktari, anashikilia au kueleza kitu kinachoonekana kama mnyama mdogo, labda nguruwe.

Hili ni darasa la kisasa la utekelezaji wa CBC nchini Kenya. Inaonekana kuna mwalimu akifundisha wanafunzi na kifaa cha kisasa kama vile skirini ya televisheni au kompyuta inayotumika kwa ajili ya kujifunza.

Hii ni tukio kwenye jukwaa labda sherehe ya kutoa tuzo au hafla ya wizara ya elimu. Watu watatu wako mbele ya jukwaa na mwanamke mmoja amepokea kitu kinachoonekana kama tuzo au kombe kutoka kwa mwanamume na mwanamke mwingine.

Kuna watu kadhaa wakiwa katika chumba cha kompyuta. Mbele kijana mmoja ameketi kwenye kompyuta akionekana akifanya kazi au kutumia kompyuta. Nyuma yake kijana mwingine amesimama. Amevaa barakoa nyeusi na shati lenye mikono mirefu.

Hawa ni kundi la wanafunzi huenda wasichana wakijifunza na kufanya kazi kwenye mradi wa kielektroniki labda kuunda charger ya simu inayotumia nishati ya juu.